Katika riadha kuna wanariadha ambao wanashughulika katika mchezo wa kuruka, na pia kuruka ina masharti zake kuna makosha wamekaa kando yaani kuweza kumwelezea namna anavotakiwa.

Hapa, hapa ni kituo cha Huduma Center, ambapo wananchi wana, wanapoenda ili kupata huduma za, huduma kama vile, kutengeneza certificate ya kuzaliwa, ama wakati ambapo kitamblisho chako kinapo...

Katika benki watu wanapanga mstari namna ambavyo walivyofika ili kuweza kukuwa na utaratibu katika uhudumiaji, na kila mtu anaenda pahali ambapo mashine itataja namba yake.

Hapa ni ambapo wananchi wanajisajili ili kuweza kupokea huduma serikali, ikiwemo kupokea affordable housing , ama kuweza kujisajilisha ili kuweza kupiga kura.

Wako hapo timu ya kandanda wanaposhinda mchezo ama ligi wanapewa kikombe nao wanaki kuiinua hiyo kikombe kwa furaha ya bidii walivyotia ili kuweza kufanikiwa.

Hapa ni rais wetu William Samoei Ruto anapo anapo wasalimia jaji mkuu katika koti kuu ya Kenya. kuweza kuelewana na wao kufanya kazi vizuri.